Wachezaji wa soka wanatembea kwa migongo, wakiwa katika mavazi ya timu ya taifa ya Kenya . Inaonekana kama wanajiandaa kwa mazoezi au tukio la mchezo ,haswa mchezo wa kandanda kabla ya mchezo halisi.

Jengo la kisasa likiwa na paa la tile na ukuta wa mawe. Mbele kuna milango miwili ya mbao na dirisha kubwa upande wa kushoto ambalo lina madirisha ya chuma. Nyumba hiyo ina uwanja majani mbele na mwangaza wa jua unangaa ukionesha hali ya hewa nzuri. Mfumo wa mvua unaonekana kwa bomba linaloshuka kutoka kwenye paa na kuna mwangaza wa asili unaovutia.

Wanariadha wako kwenye uwanja wa mpira wa miguu. Wanacheza kwa kutumia viatu vya usaidizi. Hii inaonyesha uhamasishaji wa watu wenye ulemavu kushiriki katika michezo na inasisitiza umuhimu wa ushirikishaji na usawa katika shughuli za michezo.

Mbio za riadha , mchezaji mmoja amevaa jezi ya Kenya akitabasamu na kusherehekea ushindi , wachezaji wengine wawili wakiwa kwenye wako nyuma yake wanajaribu kumfuata ,hali hii inaashiria ushindi mkali na furaha ya ushindi katika michezo .

Alama ya kuelekeza mahali pa kukusanyika wakati wa dharura ya moto. Alama hiyo ina maandiko makubwa ya fire assembly point na ina mshale unaoelekezwa upande mmoja. Iko kwenye eneo lenye jani la kijani kibichi na inasisitiza umuhimu wa usalama katika hali ya dharura.

Mwanamke anafanya mazoezi ya kuogelea kwenye mto. Ako na furaha huku akitabasamu na akionyesha ishara ya ushindi kwa vidole vyake viwili. Mwanamke huyu amevaa mavazi ya kuonyesha na ana vifaa vya kuogelea karibu yake. Mandhari ya nyuma inaonyesha maji ya mto na miti ikionyesha hali ya amani na uzuri wa asili.

Mwanamke anatoka kwenye bwawa la kuogelea ameshika kizizi cha upande wa bwawa. Ako na kofia ya kuogelea na mavazi ya kuogelea na anaonyesha hali ya kufanya mazoezi au kushiriki mashindano. Majiaji yana mwangaza na mandhari ni ya bwawa la kuogelea.

Mlango wa darasa umechorwa kwa rangi nyekundu. Kuna bango lililo andikwa Teacher Agnes Welcome ikiwa na maandiko makubwa. Bango hili linaonyesha kuwa ni darasa la grade 1c na linakaribisha mwalimu Agnes. Hali ni ya mazingira ya shule inatoa hisia za ukarimu na ukaribisho kwa wanafunzi.

Jengo lenye madirisha mengi likiwa na muundo wa mawe ya rangi ya shaba. Jengo ni la ghorofa kadhaa na madirisha yanayotoa mwangaza wa siri ndani .Mbele ya jengo kuna mmea ya kijani kibichi ikionyesha mazingira safi. Pia kuna alama iliyowekwa chini ikisema visitors please pass through the office .

Dawati kadhaa yamewekwa katika darasa. Madawati haya yanaonekana kuwa ya zamani na yamejengwa kwa kuni au vifaa vingine vya asili. Sakafu inaonyesha muundo wa tile na mazingira ni ya shule.

Asia Sururu Muhammed. Anatoa taswira ya mwanariadha kutoka Kenya. Alizaliwa tarehe 25. Aprili. nineteen ninety two , Mombasa, Kenya. Anashiriki katika mchezo wa pararowing na anashiriki katika tukio la singles cars . Anaweza kuwa na ulemavu wa kukosekana kwa miguu yote na anatumia protesi , pamoja na msaada wa fimbo.

Mchezaji wa riadha, Wesly Kimeli Sung, anafanya mazoezi au anashiriki kwenye mashindano ya Para athletics. Ana jezi ya rangi nyekundu yenye maandiko ya Kenya, Maelexo yake yanaonyesha kuwa ni mkenya ,alizaliwa Machi 1994, na ana ulemavu wa mkono wa kulia. Hali hii inaashiria juhudi na uvumilivu wa wanariadha yenye ulemavu.

Jengo la shule lililo na madirisha na milango likizungukwa na majani na mimea. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza ambapo wanafunzi wanaweza kupata elimu na hata kufundishwa aina mbalimbali za mchezo.

Sehemu ya jengo ya makazi au ofisi ikionyesha ngazi zinazopanda na kushuka, kuna ukuta wa Blacskrid unaozunguka ngazi na sehemu ya sakafu huku mandhari ikiwa na majani ya kijani. Hali hii inaonyesha mazingira ya amani na ya kisasa na inaashiria ujenzi wa majengo ya makaazi au ofisi yaliyounganishwa vizuri.

Uwanja wa watoto, wenye vifaa vya kuchezea. Kuna swing na slide . Pamoja na kuta za kuchezea zilizotengenezwa kwa matairi . Bandari, ni katika eneo la nje. Huku mimea za nyasi zikionekana. Nyuma, kuna jengo ambalo linaweza kuwa shule au kanisa. Uwanja huu unatoa nafasi nzuri kwa watoto kucheza na kufurahia.

Mlango wa maabara ikiwa na lebo za chemistry lab na biology lab . Hali hii inaashiria maeneo ya kujifunza na kufanya majaribio katika sayansi mbalimbali kama vile kemia na hata biologia.

Wanamchezo wa Kenya, wanapita kwenye uwanja wa mashindano. Wanasherehekea na kubeba bendera ya taifa. Wamevaa mavazi ya rasmi ya rangi nyekundu, na wanafuraha. Wakati huo huo, wanamchezo wenye ulemavu wakiwa kwenye viti vya magurudumu. Wanaonyesha ushiriki wao, katika matokeo ya kimataifa.

Bango limeandikwa kwa rangi mbalimbali likisema, welcome kwa mtindo wa aliter . Bango hili linaeleza umuhimu wa kujifunza ushirikiano, mtazamo chanya, na heshima katika mazingira ya darasa. Hali hii inaashiria mazingira kukaribisha na kujifunza, ikihimiza dhamani ya jamii na maadili mema miongoni mwa wanafunzi.

Wakimbiaji wa nne, wanasherehekea baada ya kumaliza mbio. Na wawili wao wana kofia za kufunika macho. Wakionyesha kuwa wanashiriki katika mbio za wanariadha, wenye ulemavu. Wote wameva mavazi rasmi ya michuano na wanaonekana kuwa na furaha na umoja. Hii inaonyesha roho ya ushindani na ushirikiano katika michezo, pamoja na umuhimu wa inclusivity katika shughuli za michezo.

Jengo la shule au kituo cha elimu likiwa na uchoraji wa wanyama kama twiga na tembo kwenye ukuta. Eneo la nje ina majani ya kijani kibichi na mti likionyesha mazingira mazuri na ya kirafiki. Hii inaashiria umuhimu wa mazingira ya kujifunzia yanayohamasisha pamoja na matumizi ya sanaa.

Kompyuta mbili za Dell ziko kwenye meza. Kila kompyuta ina monita , kibodi na panya, lakini zinaonekana kuzima. Chini ya kompyuta kuna makaratasi yenye picha za wahusika wa watoto, zikionyesha mazingira ya kujifunza. Hii inaashiria matumizi ya teknolojia katika elimu.

Ukurasa wa kitabu, linaelezea ina tofauti za usafiri. Kuna picha ya lori, treni na baiskeli. Maelezo yanasisitiza matumizi ya magari mbalimbali katika usafiri wa mzigo na abiria. Kila picha inaelezea jinsi ya inahitaji za usafiri, zinavyofanya kazi, na umuhimu wao katika jamii.

Kompyuta ya Dell lenye rangi nyeusi ikiwa na skrini na kibodi. Inaonekana kama eneo la ofisi au darasa pahali pa kujifunzia kompyuta na masomo mengineyo.

Jengo lenye muundo wa kisasa. Jengo lina madirisha ya rangi ya kijani na milango ya mbao, ikionyesha mwonekano wa kuvutia. Eneo lililo karibu lina majani ya kijani kibichi ikionyesha mazingira safi na yanayopendeza. Hii inaashiria nafasi ya matumizi ya kijamii au ofisi ikionyesha umuhimu wa mazingira mazuri katika kujenga nafasi za kazi au mkutano.

Jengo la makaazi lililojengwa kwa mawe lenye ngazi na milango ya rangi nyekundu. Kuna mimea mizuri ya maua kwenye eneo la mbele ya jengo ambayo inaongeza mvuto wa mandhari. Nyuma ya jengo kuna maeneo ya kijani kibichi yanayoonyesha mazingira ya kupendeza na ya tulivu.

Picha ya ukuta ya darasa ikionyesha mabango ya herufi za alfabeti. Kila herufi imeandikwa kwa ufanisi ikionyesha jinsi inavyoweza kuandikwa. Pia kuna mabadiliko ya miezi ikiwa na majina kama Oktoba, Novemba na Disemba. Chini kuna kalenda inayoonyesha tarehe za kazi za nyumbani ikionyesha mazingira ya kujifunza na mpangilio wa masomo.

Bango imeandikwa play and learn together . Pamoja na picha zinazoonyesha mikono inayoandika left na right . Hii inaashiria mazingira ya kujifunza labda katika shule ya watoto ambapo watoto wanahimizwa kujifunza kupitia michezo na shughuli za vitendo.

Ukuta wa darasa ukiwa na alama za furaha na ujumbe wa great progress chini ya ujumbe kuna kazi za wanafunzi zilizo simama zikiwa na picha za samaki na alama za kufaulu. Ukuta huu unatoa hisia za mafanikio na motisha. Huketisha juhidi za wanafunzi katika kujifunza, hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza na kuhamasisha.

Mwanamke anacheka huku amekalia bango kubwa linaloonyesha ujumbe Paris twenty twenty four qualified , amevaa jezi yenye imeandikwa ya Kenya, anaonyesha fahari ya kitaifa, hali inaonyesha furaha na mafanikio, kwani bango linaashiria kuwa amepata nafasi ya kushiriki katika michezo ya olimpiki ya twenty twenty four .

Mlango mwekundu, uliojengwa kwa mbao ukiwa na muundo wa mistari, mlango umewekwa kwenye ukuta wa mawe na kuna alama ama lebo juu yake. Mandhari ni ya jengo, labda ofisi au chumba lakini hakuna maelezo zaidi kuhusu kinachoendelea ndani.

Mwanamke anashiriki katika mashindano ya mbio za magurudumu. Anaonekana akiwa kwenye kiti cha magurudumu. Huku anakimbia kwa kazi. Amevaa mavazi rasmi ya Kenya, na anaonekana mwenye umakini na nguvu.

Jengo lenye muundo wa kisasa imezungukwa na bustani iliyo na mimea ya rangi ya kijani kibichi na maua ya manjano. Kati ya bustani kuna njia iliyowekwa vizuri inayoelekea kwenye mlango wa jengo, kuna nguzo ya bendera katikati ya picha ikionyesha umuhimu wa kitaifa.

Vitabu vingi vya masomo ya sayansi ya komputa yako kwenye rafu. Vitabu hivi vinaonekana kuwa na mwonekano wa zamani na vinakabiliwa na matumizi. Kila kitabu kina kivuli cha bluu na kina umbo la nambari au jina la somo kwenye upande wa mbele. Hii inaonyesha kuwa vitabu hivi vinaweza kutumiwa katika mazingira ya kitaalamu au ya kujifunza.

Kwenye meza, kuna kompyuta mbili za Dell. Zikiwa na vifaa vya kuingiza kama keyboard na panya. Kando yao kuna vitabu. Hali hii inaashiria mazingira ya kujifunza labda katika darasa au maktaba ambapo teknolojia inatumika kusaidia katika elimu ya wanafunzi.

Mtu mmoja amekaa kwenye kiti cha magurudumu akiwa na vitabu vya kupiga picha. Amevaa mavazi za kawaida na mazingira ni ya ndani labda katika maktaba au eneo la kusomea.

Karatasi ya mtihani au kazi ya shuleni ikiwa na maswali kadhaa yanayohusiana na bibilia. Maswali yanajumuisha sehemu kama vile kugawanya bibilia katika sehemu mbili, kuuliza kuhusu Samuel na mafunzo kutoka kwa hadithi yake. Kuna sehemu ya kuchora na rangi ikihitaji mwanafunzi kuchora jua. Karatasi inaonekana kuwa na alama majibu yaliyokunjwa yakionyesha shughuli za kujifunza za watoto shuleni.

Ubao wa elimu wenye mandhari ya mzunguko wa saa. Saa imewekwa katikati huku ikizungukwa na maua ya rangi mbalimbali yanayoonyesha wakati tofauti kama O'clock, half past na quater to . Pia kuna picha ya sungura na maandiko yanayoeleza muda. Ubao huu unatoa hisia za kujifunza na ni zana nzuri ya kujifundishia watoto kuhusu muda.

Watu wawili wamevaa viatu vya msaada wakifanya mazoezi au mafunzo katika uwanja wa mchezo. Hii ni ishara ya juhudi na kujitolea katika mchezo, hata baada ya changamoto walizopata mwilini.